Chupa ya dawa ya (Dectomax) yenye rangi ya manjano, nyeupe na bluu ikiwa mbele na nyuma yake kukiwa na boksi lake lenye maandishi yanayoelezea maelezo ya dawa hiyo, dawa hii hutumika kutibu na kuzuia minyoo na magonjwa ya mifugo. Na huchangia kuboresha afya na uzalishaji wa wanyama.

Chupa ya dawa yenye maandishi ya " bioline " kwa juu na "airmalt treatment especially for pits "iliyochorwa picha ya mbwa na paka nyuma yake kukiwa na boksi la dawa hiyo, hutumika kusafisha masikio ya mbwa na paka.

Mkulima amebeba mkungu mmoja wa ndizi, pembeni yake kukiwa na kiti chenye rangi ya kijani, mikungu mingi ya ndizi zilizovunwa tayari kwa kuuzwa sokonI, zikiziirisha kuwa ndizi ni zao la biashara linalosaidia kuongeza kipato kwa wakulima.

Wakulima wawili wa kiume wakikagua mimea ya nyanya iliyostawi vizuri yenye matunda ya kijani, huku mabomba ya maji yakiwa shambani kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Nyanya ni zao la biashara linalolimwa kwa ajili ya soko, likiwa ni chanzo cha kipato kwa wakulima na mchango muhimu kwa uchumi wa kilimo.

Mihogo mingi, iliyowekwa kwenye viroba katika mazingira yenye uoto wa asili na mimea ya kijani. Mihogo ni zao la biashara, linalolimwa kwa wingi na kuuzwa ili kumletea mkulima kipato, likiwa ni sehemu ya uzalishaji wa mazao kwa ajili ya soko.

Bustani ya kilimo ndani ya kitalu yenye mimea stawi ya pilipili hoho, makapu yaliyojaa pilipili hoho zilizovunwa, ikionyesha mavuno mazuri na kilimo chenye tija. Pilipili hoho ni zao la biashara lenye thamani kubwa linalouzwa sokoni na kuuzwa nje ya nchi, hivyo husaidia kukuza uchumi wa wakulima na taifa kwa ujumla.

Mmea uliostawi vizuri na kuzaa matunda mengi ya zao la biashara la kahawa, ambapo matunda hayo yana rangi ya kijani na nyekundu; rangi nyekundu ikiashiria kuwa yamekomaa na yako tayari kwa kuvunwa na kupelekwa kwenye uchakataji.

Mkulima kijana aliye simama shambani akiwa ameshika tawi lenye matunda ya kahawa , pembeni yake kukiwa na mimea mingine ya kahawa iliyo komaa, mimea hii huvunwa na kahawa hiyo hutumika kama zao la biashara linalo ingiza kipato kwa wakulima.

Pilipili hoho zenye rangi ya kijani zilizowekwa kwenye kikapu tayari kwa kuuzwa huku wakulima wakisubiri wateja, ni zao la biashara linalomwingizia mkulima kipato, pia hutumika katika mapishi ya vyakula mbalimbali kutokana na virutubisho na radha yake ya kipekee.

Shamba kubwa la kisasa lenye mpangilio mzuri wa zao la biashara la matango yenye rangi ya kijani kuashiria kukomaa tayari kwa kuuzwa na kupelekwa sokoni, chini yake kukiwa na bomba la maji kwa ajili ya mwagiliaji na ustawi wa zao hilo.

Mimea ya pilipili iliyolimwa katika mfumo wa kisasa chini yake kukiwa na mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliaji. Pilipili hizo zenye rangi ya njano na kijani. Rangi ya njano huashiria kukomaa. Zao hili ni la biashara huweza kumuingizia kipato, mkulima kutokana na soko lake la ndani ya nchi na nje ya nchi.

Wakulima sita wa kiume, wakipanda miche midogo kwenye kitalu chenye udongo wenye rutuba. Hii inaonesha juhudi za wakulima katika kuanzisha kilimo bora kwa kupanda miche katika hatua ya awali, wakilenga kupata mazao bora na mengi. Wakulima wana nafasi muhimu katika uzalishaji wa chakula na maendeleo ya kilimo nchini.

Mimea ya nyanya yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye viroba, mimea hiyo ina matunda ya rangi nyekundu na kijani, nyanya zenye rangi nyekundu huwa tayari kwa kuuzwa na matumizi mbalimbali ya majumbani pamoja na viwandani.

Mashine ya kisasa ya kutifulia udongo iliyowekwa shambani , baadhi ya sehemu za mashine hiyo zimetengenezwa kwa chuma zikijumiusha sehemu za zinazohitaji nguvu na uimara. Zikifanya kazi kwa kuanda udongo kwa kilimo, mashine hizi za kilimo husaidia kuongeza ufanisi na tija kwa kurahisisha maandalizi ya shamba kabla ya kupanda mazao.

Trekta la kisasa la kijani na magurudumu makubwa likiwa shambani. Trekta hili hutimika katika kilimo cha kisasa. Kurahisisha kazi kama kulima, pia kutifua udongo, hivyo uongeza ufanisi na uzalishaji mashambani.

Mazingira mazuri yenye nyasi, miti na bwawa la maji, bwawa hilo hutumika kufugia samaki kwalengo la chakula au biashara, ufugaji huu hufanyika katika mabwawa maalumu yaliyo andaliwa vizuri ili kuhakikisha samaki wanapata chakula cha kutosha na mazingira bora ya kukua, pia ni chanzo muhimu cha kipato na lishe bora kwa jamii.

Samaki aina ya Akwariamu"Aquarium" watatu wenye rangi tofauti wakiwa ndani ya tenki la maji, lenye mimea midogomidogo yenye rangi ya kijani ya majini. Samaki hawa ni wa kuvutia nafuu kwa ajili ya mapambo ya nyumbani na maofisini.

Mbwa aliyesimama katika eneo la msitu lenye miti mingi na uoto wa asili, eneo hili linadhihirisha mazingira ya misitu ambayo ni muhimu kwa uhifadhi wa mazingira, makazi ya wanyama, chanzo cha rasilimali kama: miti, hewa safi na maji, misitu husaidia pia kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Vitunguu vilivyovunwa na kuwekwa kwa mpangilio mzuri, hulimwa kwa wingi katika eneo la kiwanda kwa kutumia mbinu za kisasa ili kupata mavuno mengi. Vitunguu hivyo hutumika viwandani kwa ajili ya usindikaji na matumizi mbalimbali kama vile: bidhaa za kuongeza ladha na viungo vya chakula.

Eneo maalumu la kiwanda, lililopandwa mimea mbalimbali kama nyanya na mboga za majani, kwa mfumo wa kisasa, huku mkulima mwanaume akikagua mimea hiyo. Mimea hii hulimwa kwa uangalizi wa kitaalamu na hutumika katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani.

Shamba la migomba lililopandwa kwa mpangilio mzuri, na kutumia mbinu za kisasa za kilimo cha kiwandani, kwaajili ya kuzalisha bidhaa za viwanda, kama ndizi zilizo kaushwa, chipsi za ndizi na virutubisho vinavyotokana na ndizi.

Eneo la kiwanda lenye mboga za majani, zilizopangwa vizuri, zinalimwa kwa wingi viwandani kwa uzalishaji wa bidhaa mbalimbali, mfano mboga zilizokaushwa ambazo huuzwa sokoni.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa taa kikiwa na kuku wengi pamoja na vyombo vya chakula na maji. Huu ni ufugaji wa kisasa katika mfumo wa kilimo cha viwandani ambapo kuku hufugwa kwa wingi katika mazingira maalumu ili kuongeza uzalishaji wa nyama na mayai kwa matumizi ya viwandani.

Mabomba meusi ya maji yaliyojuu ya udongo, pembeni kukiwa na mimea. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaosaidia mimea kupata maji ya kutosha hata wakai wa ukame, hivyo kuimarisha ustawi wa mazao na kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mandhari ya asili yenye barabara ya vumbi isiyo na lami, ikipita katika eneo lenye uoto wa majani huku milima ikionekana kwa mbali kuongeza uzuri wa mazingira, mandhari hii inaonyesha sehemu tulivu yenye mazingira ya asili ya kawaida.

Mandhari ya asili yenye milima mikubwa na migumu yenye maumbo ya kuvutia, mimea ya kijani na mawingu. Mandhari hii inaakisi uzuri wa mazingira ya milimani ,yenye utulivu na mvuto wa asili.

Mandhari nzuri ya milima mikubwa na uoto wa asili wenye miti na majani, ikijumlisha barabara ya vumbi inayopita katika eneo hilo. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa mazingira ya asili na utulivu wa eneo la milima, likiwa na muonekano wa kawaida na kuwa maisha ya vijijini.

Vifungashio vilivyohifadhi mbegu za mazao mbalimbali, vikiwa na maandishi na nembo za mazao hayo, Vifungashio hivyo vimeandaliwa kwa uangalifu ili kudumisha ubora wake. Inadhibitisha uzalishaji na usambazaji wa mbegu bora, ambapo mbegu hulimwa na kuvunwa, pia kufungashwa kwa ajili ya kupandwa tena na wakulima .

Shamba kubwa la mahindi lenye rangi ya kijani yaliyostawi vizuri kwenye udongo wenye rutuba. Mahindi haya ni zao linalotokana na kilimo cha mbegu bora, ambapo wakulima hutumia mbegu zenye ubora wa juu ili kupata mavuno mengi na yenye afya. Hivyo kuchangia uzalishaji bora na uhakika wa chakula.

Kifungashio chenye rangi ya kijani kikiwa na nembo na maandishi ya teknisim kwa herufi kubwa na chini yake neno edeni, hutumika kuhifadhi mbegu ili zisiharibiwe na wadudu au mazingira wakati wa kilimo, hiki ni kifungashio maalumu kwa uhifadhi bora wa mbegu za kilimo.

Vikapu vyenye mbegu kama maharagwe vilivyopangwa sokoni vinavyoonyesha kilimo cha mbegu, ambapo wakulima huzalisha mbegu bora na kupanda tena au kuuza. Hii husaidia kuongezeka kwa uzalishaji wa chakula na upatikanaji wa mbegu bora.

Tembo wakiwa katika eneo lisilo na nyasi huku watalii wamesimama pembeni wakiwatizama. Tembo ni miongoni mwa wanyamapori wanaoishi katika mazingira yao ya asili na huvutia watalii wanaokuja kujionea na kujifunza kuhusu maisha ya wanyama hao. Utalii wa wanyama pori huchangia katika uhifadhi wa mazingira na kukuza uchumi wa jamii.

Mnyama pori aina ya twiga alie katika mazingira yake asili yenye majani miti na nyasi, Twiga ni miongoni mwa wanyama pori wanaoishi katika misitu wakitafuta chakula na maji kwa kutumia shingo zao ndefu, wanyama hao huchangia katika utunzaji wa mazingira.

Ndege mwenye rangi ya kijivu, nyeupe na nyeusi aliyekaa juu ya waya wa umeme. Ni mnyama pori mwenye asili ya jamii ya wawindaji kama vile tai au kipanga, mnyama huyu huishi porini bila kulindwa kama wanyama wengine wa kufugwa.